Hii ni kampuni ya kutengeneza magari. UKiitazama, utaona kuna magari ambayo hayajakamilika kutengenezwa. Mengine yakiwa ya rangi ya manjano huku kukiwa na moja iliyo na rangi nyeupe.

Huyo ni mama aliye mjamzito, Kando yake, kuna maelezo kutoka kampuni ya Bima Jubilee Health Insurance, ikielezea umuhimu wa kuchukua bima ya afya.

Hapa ni sokoni. Utaweza kumuona mama akiwa na bidhaa zake kama vile nyanya, viazi, vitunguu, pilipili hoho, na zinginezo. Pembeni utawaona wateja ambao pia wanatembeatembea wakinunua bidhaa.

Hapa ni sokoni utaona viatu vya aina ainati ambavyo vinaonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa, kuna za rangi nyekundu, kuna za rangi nyeusi, kuna za rangi ya manjano na kadhalika.

Hivi ni vikapu vya rangi mchanganyiko kama vile nyekundu, kijanikibichi, samawati na manjano, vikiwa vya ukubwa tofautitofauti, vikionekana kana kwamba vinanadiwa.

Huyu ni mteja kwenye maengesho ya magari, akikabidhiwa ufunguo na muuzaji baada ya kuweza kununua gari. Utaona mikono yake imefunguliwa kupokea.

Huu ni uwanja ambapo pana magari mengi ambayo yameegeshwa, pia unaweza ukawaonana watu ambao wamesimama sehemu tofautitofauti, ukiangalia kule pembeni utaona kuna hemana ambayo imesimamishwa na kule kandokando kuna miti.

Haya ni magari yenye rangi tofauti tofauti kama vile, samawati, nyeupe, na nyeusi ambayo yameegeshwa huku mengine yakiwa yamewasha taa.

Hii ni posta iliyo na maelezo ya jinsi unavyoweza kuchukua bima kwenye kampuni ya Kenya Orient Insurance Limited. Utamuona mtu ndani ya gari akiwa anabonyeza simu yake.

Hizi ni noti mbili, pesa ya Kenya, moja ikiwa ni ya shilingi elfu moja, ambayo imeshkiliwa kwenye vidole, na nyingine ikiwa ni ya shilingi hamsini, ambayo iko kwenye meza.

Hii ni familia yenye furaha. Ikijumuhisha baba, mama, na watoto wawili; mmoja wa kiume, mwingine wa kike. Wakionekana kuwa mezani. Wakiashiriwa na kampuni ya bima, CIC. Wakijaribu kuelezi ya kuhusiana na bima lao.

Hii ni gari ndogo rangi ya samawati ikionekana imebebwa na nyingine aina ya canter kwa ajili ya kusafirishwa kuelekea mahali zikiwa barabarani .

Hii ni risiti inayoonyesha mtu ambaye amelipa shilling elfu moja na hamsini kwa ajili ya kukaguliwaa gari lake kwa chopo la NTSA kupitia e-Citizen.

Hapa ni sokoni, utaona, aina tofauti tofauti za mboga. Utawaona wanunuzi na wale wauzaji, pia utaona magari na utaona hema tofauti tofauti na bidhaa tofauti tofauti.

Hii ni mikono wa mtu, ambayo ina noti nyingi ya shilingi elfu moja pesa ya Kenya. Yenye picha ya raisi wa kwanza wa Kenya, Jomo Kenyatta.

Hii ni picha ya soko, ikiashiria matunda tofauti tofauti na mimea mengine. Kuna watu ambao wako katika shughuli ya kuuza na kununua. Kuna paipai, kuna parachichi, kuna avacado na zingine nyingi.

Hii ni lori ya rangi ya kijani kibichi, ambayo imebeba magunia mengi ya vitunguu ambazo, zinashukishwa kutoka kwenye lori hilo.